Timu ya madaktari wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa ndani ya chumba cha upasuaji. Wamejikusanya kuzunguka mgonjwa wakifanya upasuaji chini ya mwanga mkali.

Gari kubwa jeupe linaloonekana kama kliniki ya simu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi la udongo. Upande wa gari kuna amaandishi beyond zero na ngazi ndogo inashuka chini. Kando yake kuna mabango mawili makubwa ya kijani yenye nembo ya CO Bank . Inaonekana ni tukio la kijamii au la afya.

Sehemu ya uso wa mtu, anayetabasamu, akionyesha meno meupe na safi. Ngozi yake ni nyeusi au ya kahawia iliyokolea, ikiwa na alama ndogo za asili. Tabasamu hili pana linaonyesha, hisia ya furaha au urafiki.

Juhudi za kukabiliana na mafuriko nchini Kenya, zikionyesha chuo cha muda. Tanki kubwa la maji Kentank, lenye ujumbe wa msaada, na makazi ya muda yaliyojengwa kwa haraka kwa ajili ya waathirika. Vitu hivyo vyote, vinaashiria msaada wa kibinadamu wanaotolewa kwa jamii zilizoathiriwa na mafuriko nchini Kenya.

Sehemu ya ndani ya duka la dawa au pharmacy lenye rafu nyingi nyeupe zilizojaa dawa na bidhaa nyingine. Kuna pia meza ya kioo katikati yenye bidhaa. Chini kuna benchi ya buluu lililoonekana kama mahali pa kuketi na sakafu ina vigae. Juu ya rafu kuna maandishi.

Kifaa cheupe, labda cha matibabu au kichunguzi cha afya chenye maandishi scan juu yake. Kina maandishi na sehemu mbalimbali za kuunganisha nyaya na lebo yenye maelezo ya matumizi au utengenezaji. Kinaonekana kimetumika na kinaweza kuwa na nyaya zilizoanguka hapa na pale.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa blanketi la rangi ya machungwa. Mtu mzima ambaye mikono yake ndiyo inayoonekana anashika miguu ya mtoto huyo labda akimsaidia au kumpa matibabu. Mtoto anaonekana kuwa na vifaa vya matibabu vilivyounganishwa naye. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au ya kiliniki.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanariadha kutokana na mavazi yake ya michezo akishika goti lake kwa mikono miwili ishara inaonyesha maumivu au usumbufu. Ameinama mbele kidogo na yuko kwenye barabara au njia yenye lami labda baada ya mazoezi au wakati wa kukimbia. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma yake likitengeneza mwanga hafifu barabarani.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe ya daktari akichunguza mguu wa mtu mwingine aliyelala. Inaonekana kama mtu huyu anapata matibabu au uchunguzi ya kimatibabu kwa mguu wake. Kuna masanduku machache na vifaa vingine vya hospitali mezani nyuma yao.

Kifaa cheusi cha mazoezi ya uzani kinachotumika kwenye jimu. Kina baa iliyo na uzani na benchi ya kukalia kwa ajili ya kufanya mazoezi mbalibali ya misuli. Kifaa hicho kiko mbele ya mandhari nyeupe kikisisitiza matumizi yake kwa ajili ya mazoezi.

Mti au kichaka chenye majani makubwa na shina nyekundu. Majani yameekana kwa upana inayoonekana kuwa na umbo la nyota. Anga la buluu linaonekana nyuma likionyesha hali ya hewa safi na jua. Inaonekana kuwa mazingira ya asili labda bustani au msitu mdogo.